Elimu ya watu wazima inayotolewa katika jengo la shule ndani ya darasa maalumu, sehemu ambapo wanaume pamoja na wanawake waliovalia mavazi na nyuso zao wakizifunika kwa barakoa safi, wakipatiwa elimu kutoka kwa mkufunzi wao kuhusu namna mbalimbali ya kuendesha familia pamoja na maisha kwa ujumla.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi aliyebobea katika maswala ya watu wazima. Huku kukiwa na wanaume na wanawake waliovalia mavazi nadhifu sana wakipata elimu hiyo kutoka kwa mkufunzi aliyebobea katika maswala hayo.

Elimu ya watu wazima, inayotolewa kwa wanaume na wanawake waliyovalia mavazi nadhifu sana, ndani ya jengo la darasa, katika taasisi ya elimu inayojishughulisha na utoaji wa elimu za watu wazima; huku mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu Sana, mkufunzi wa maswala ya kiutu Uzima, akitoa elimu hiyo mbele ya watu waliomwangalia.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na Mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwa amevalia mavazu nadhifu sana fulana nyeupe iliyoandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili husika. Watu tofauti tofauti wakiwa wamemzunguka na kusikiliza namna anavyoelezea mada mbalimbali.

Sehemu ya kila siku ya kulelea watoto wadogo, eneo la shule ya watoto lililotengenezwa vizuri kwa ajili ya michezo na kujifunzia kwa watoto, ambapo kuna michezo mbalimbali hususani mabembea yenye rangi na viti tofautitofauti vilivyofungwa vizuri katika chuma imara.

Vitabu vya kiada na ziada vya shule ya msingi, vilivyohifadhiwa katika eneo maalumu, ndani ya makabati katika jengo la shule ya msingi, lililounganishawa na vitabu vingine vya masomo tofautitofauti; kama kingereza na kiswahili.

Eneo kubwa la shule ya msingi lililojengwa madarasa yaliyo jengwa kwa ubora na kuezekwa kwa mabati yenye ubora mkubwa. Huku majengo yake yakiwa yamepakwa rangi nzuri za kuvutia, picha za watoto pamoja na michoro mingine ikipendezesha kuta za jengo hilo.

Eneo la korido katika shule ya msingi, mahali ambapo wanafunzi pamoja na walimu hupita pembezoni mwa madarasa yaliyopkwa rangi nzuri na milango ya kisasa, huku eneo hilo likiwa limeshikiliwa kwa vyuma imara vilivyojengelewa chini na sakafu yenye simenti.

Kitabu cha kiada na ziada cha shule ya msingi kwa somo la kiswahili katika ukurasa wa mia sabini, kukiwa na picha ya kijana pamoja na mzee zilizogawanywa mara mbili pamoja na sentensi zinazotamkwa kwa lugha sanifu ya kiswahili sarufi matumizi ya hiki na hivi.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa ndani ya jengo la shule hiyo akifundisha mada mbalimbali hususani somo la kiingereza, huku kukiwa na wanafunzi nyuma yake wanaomsikiliza mwalimu huyo.

Eneo la shule ya sekondari mahali ambapo vijana pamoja na watu wazima, wanaume kwa wanawake wakikusanyana tayari kwa kupokea vitabu vya Ziada na Kiada vinavyotolewa na watu waliovalia mavazi nadhifu sana. Vilivyohifadhiwa katika maboksi yaliyowekwa katika makontena yaliyowekwa vizuri.

Madhari ya shule ya sekondari iliyo jengwa vizuri kwa jengo la gorofa moja, lililopakwa rangi ya marumaru na kuwezekwa vizuri kwa mabati ya kisasa. Huku jengo hilo likiwa linazungukwa na miti yenye kivuli pamoja na sakafu iliyojengelewa vizuri.

Kitabu cha shule ya sekondari, cha somo la kemia, cha kidato cha tatu, kilichopambwa kwa rangi nzuri ya njano pamoja na bluu bahari. Huku kikiwa na picha ya mwanaume, aliyevalia mavazi ya maabara, akifanya mazoezi kwa vitendo ndani ya maabara.

Eneo la maktaba katika shule ya sekondari, ndani ya jengo kubwa, kukiwa na mwalimu aliyevalia mavazi nadhifu Sana, mwanamke aliyechuchumaa, akichagua vitabu katika kabati lililosheni vitabu mbalimbali vya kiada na ziada, vya masomo tofautitofauti, vilivyopangwa katika mpangilio mzuri.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa kubwa ndani ya chuo hicho, wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiwa wanasoma darasani huku wakimsikiliza mkufunzi aliyembele yao. Darasa lililotengenezwa vizuri kwa madirisha yenye vioo vikubwa kwa ajili ya kuruhusu hewa na mwanga kupita.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo nzuri ndani ya darasa la chuo hicho wakiwa wameketi katika viti maalum, wakipata mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao mwanamume aliyevalia mavazi nadhifu sana.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo la chuo ndani ya darasa wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mkufunzi wao aliyevalia mavazi nadhifu sana, mwanaume wa makamo akifundisha kuhusu masomo husika.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika moja ya madarasa ya chuo hicho, wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana huku wakiwa wameketi katika meza. Juu ya meza hiyo kukiwa na kifaa cha kompyuta ya mezani.

Eneo la chuo, ndani ya jengo kubwa la maktaba, sehemu ambapo watu hujifunza mada mbalimbali, wakiwa katika makundi tofauti tofauti na wengine wakiwa wamekaa kivyao, wakijisomea na kujifunza vitabu tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika jengo la chuo hicho ndani ya darasa, katika chumba ambacho kimetengwa mahsusi kwa ajili ya kujifunzia masomo mbalimbali, huku wakiwa wameketi katika viti maalum vilivyotengenezwa vizuri na kunakshiwa kwa mbao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la darasa ndani ya jengo la chuo hicho, huku mbele yao wakiwa wameweka kwenye meza vifaa vya kielektroniki, kompyuta mpakato wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wamekaa katika eneo lenye kivuli kwenye meza iliyopambwa vizuri, huku wakijisomea kupitia kifaa cha kielektroniki (kompyuta mpakato) zilizowekwa katika meza hizo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la darasa ndani ya chuo hicho, lililo na viti vizuri vya kuvutia, wakiwa wameketi kwa ujazi wakimsikiliza mwalimu anayefundisha mada mbalimbali akiwa katikati ya wanafunzi hao.

Chuo cha ufundi stadi, waliovalia mavazi mahususi sare ya chuo hicho, wakiwa katika jengo darasa ambalo, hujifunza kwa vitendo masomo mbalimbali, hususani utengenezaji wa vifaa vya kielektoniki, huku wakitumia teknolojia ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu, wakiwa katika moja ya chumba katika eneo la darasa, huku nyuso zao wakiwa wamezifunika kwa barakoa kujikinga na magonjwa mbalimbali. Wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza samani mbalimbali za majumbani.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi aliyevalia mavazi nadhifu sana sare ya chuo hicho akiwa katika jengo maalumu akijifunza namna mbalimbali ya kutumia mashine za kielektroniki hususani vifaa tiba kwa ajili ya matumizi ya mahospitalini pamoja na matumizi mengine.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo maalumu ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali hususani vifaa vya kielektroniki vinavyotumia teknolojia ya kisasa na mbinu za kidigitali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika eneo la darasa wakijifunza mafunzo kwa vitendo namna mbalimbali ya kukarabati vifaa vya kieletroniki kupitia teknolojia na vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi katika karakana inayojihusisha na ukarabati wa magari mabovu ndani ya chuo hicho, wakijifunza namna ya kurekebisha magari hususa ni magari ya kisasa kwa kutumia teknolojia na vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika jengo la chuo ndani ya darasa sehemu maalumu, wakijifunza mafunzo kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki hususani simu, kalkuleta, pamoja na redio.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, waliyovalia mavazi nazifu sana wakike na wa kiume, wakiwa katika eneo la darasa, ndani ya jengo la chuo hicho, wakipatiwa mafunzo na mkufunzi mwanamke, aliyevalia mavazi nazifu sana, kuhusu namna mbalimbali ya kutengeneza vipuri vya mashine